Mwanariadha wa Kenya kwa jina, Helen Wawira, anaonekana kuketi kwenye kiti cha rangi nyekundu na kina magurudumu. Qnaonekana kuinua chuma kama vile dumbbells , na nyuma yake kuna ukuta umepakwa rangi nyeupe na ya kijivu.